Hili ni shamba la mandizi mengi ambayo yamenawiri kwa afya na matarajio ya mkulima, panaonekana mtu aliyevaa nguo nyekundu ambaye ameyashangaa mazao, ndizi hizi huliwa na binadamu kama matunda yanapoiva, migomba yake ni chakula kwa ng'ombe.